mtu aliyovaa koti ya jinsi akitumia kipakatilishi na simu ya mkononi kwa wakati mmoja anafanya kazi juu ya mbao huku kidole cha mkono wa kushoto ukibonyeza kipakatilishi na mkono wa kulia ukishikilia simu, skrini unaonyesha picha za kidijitali kama ramani grafu vitabu na alama za teknolojia zikidokeza shughuli za ujifunzaji mtandao au matumizi ya teknolojia katika kujifunza

Mwanamke anayefanya kazi kwenye meza ya mbao na juu yake kuna kipatalishi, huku akiwa ameinua mkono kana kwamba anasalimu watu. Meza ina simu ya mkononi kwa upande wa kushoto wa kipatilishi. Nyuma kuna eneo la kulia chakula lenye meza, mmea kwenye chombo pamoja na rafu zinafaa mbalimbali. Mtu amevaa shati jeupe na topu nyeusi.

Korido pana na angavu yenye miundo ya kisasa. Kuna watu kadhaa wakitembea ndani yake ikiashiria eneo la umma au kituo cha usafiri kama Metro. Kuta ni nyeupe na sakafu ina vigae vya rangi ya nyanga. Kuna taa za mraba zinazopachikwa kwenye dari na nguzo zilizopangwa kando ziking'arisha muundo wa jengo.

Darasa iliyo na viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kwenye kuta kuna vipeperushi vya elimu huku upande mmoja ukiwa na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu ni ya zege na kuna rafu upande wa kushoto zenye vitabu au vifaa. Hakuna watu waliopo kwa sasa.